Stesheni kubwa ya kuzalisha nguvu za umeme. Umeme ni huduma muhimu sana katika ulimwengu. Umeme unatumika katika sekta zote za uchumi kama viwandani na kuendeleza biashara.

Stehesheni za kuzalisha nguvu za umeme. Umeme ni huduma muhimu sana ulimwengu. Umeme unatumika katika sekta zote za kiuchumi kama vile viwandani na kuendeleza biashara.

Stesheni ya kuzalisha na kusambaza nguvu za umeme. Umeme ni huduma muhimu sana katika ulimwengu. Umeme unatumika katika sekta zote za uchumi kama viwandani na kuendeleza biashara.

Stesheni ya nguvu za umeme. Umeme ni muhimu sana katika maisha ya wanadamu. Umeme unasaidia biashara aina zote kujiedeleza. Umeme pia unawezesha viwanda kunawiri.

Kiwanda cha kuzalisha nguvu za umeme. Umeme ni muhimu sana kwa maisha ya mwanadamu. Umeme unasaidia biashara aina nyingi kujiendeleza. Umeme pia unawezesha viwanda kutengeza bidhaa.

Nyaya za nguvu za umeme. Umeme ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Umeme unasaidia biashara za aina zote kujiendeleza. Umeme pia unawezesha viwanda kunawiri.

Kituo cha kuzalisha nguvu za umeme. Nguvu za umeme zinatumika katika sekta zote inchini kama hospitalini na shuleni. Pia zinatumika kwenye viwanda vya kutengeza vifa haina mbalimba.

Nyaya za stima ambazo zinasaidia kusambaza stima. Stima ni muhimu sana kwa maisha ya wanadamu. Stima inawezesha biashara aina nyingi kunawiri. Baadhi ya biashara kama saluni na kinyozi hutumia stima.

Kituo cha kuzalisha nguvu za umeme. Umeme una umuhimu mkubwa katika maisha ya mwanadamu. Kazi nyingi duniani hutendeka kwa kupitia nguvu za umeme.

Stendi ya kuzalisha nguvu za umeme. Umeme ni muhimu sana kwa maisha ya mwanadamu. Mashine nyingi zinafanya kazi kwa kutumia nguvu za umeme.

Kituo cha kuzalisha nguvu za umeme, watenda kazi wanajadiliana jinsi ya kuzalisha umeme. Umeme ni wa muhimu zaidi katika maisha ya mwanadamu.

Mvua kubwa ilionyesha na kusababisha mafuriko ambayo yameharibu nyumba katika mitaa ya mabanda. Mkaazi wa mtaa wa mabanda anajaribu kuokoa bidhaa zake ambazo zinaelea kwenye maji. Mkaazi amekaa kando ya mto ambao umefurika.

Mitungi ya kuchotea maji inatumika sana kwenye sehemu ambazo hazipati maji. Mteka maji huwa anateka maji kwenye mitungi hii na kuwauzia wanaohitaji maji.

Familia ya simba wanapumzika na kuota jua. Simba ni mnyama mkali sana, anayeishi msituni. Simba huwa wanawavutia sana watalii wanaozuru Kenya.

Wanafunzi wamevalia sare zao za shule. Wanafunzi wako darasani, wanajifunza somo la dijitali kupitia kompyuta ya mezani. Mwalimu yuko pale kuwasaidia wanafunzi.

Msitu wa miti aina mbalimbali. Msitu ni muhimu kwani unavutia mvua .Mto una maji mengi ambayo yanaweza kutumiwa nyumbani na hata shambani. Ni vyema kuhifadhi misitu ili kulinda mazingira.

Mvua kubwa imenyesha na kusababisha mafuriko kwenye mtaa wa mabanda. Watu wanaoishi katika mtaa wa mabanda wanatumia maji ya mafuriko kuosha nguo zao. Mto wa maji ya mafuriko umekaribia nyumba za mabanda.

Mtaa wa mabanda. Kuna uharibifu mkubwa wa mazingira katika mitaa ya mabanda. Hii ni kwa sababu ya kukosa mwelekeo muhimu kama ukusanyaji wa takataka ili kuchoma.

Mabomba ya maji masafi ambayo yanasaidia kusambaza maji adi kwenye wateja wa kuyatumia. Mabomba haya ni spesheli kwani hayapigi kutu.

Twiga yuko porini anatafuta lishe. Twiga ni mnyama mrembo na mrefu zaidi kuliko wanyama wote porini. Twiga anawavutia watalii wa kigeni na wa ndani ya nchi. Twiga ni hatari kwani teke lake linaweza kuua watu na pia wanyama wenzake.

Mabomba mapya ya kupitisha maji masafi, kutoka kwenye kiwanda cha kusafisha maji, hadi kwenye wateja wanaotumia maji. Mabomba haya ni maalumu, kwani hayapigi kutu.

Watu waliojaa na furaha baada ya kupanda miti. Miti ni muhimu kwani inasaidia kulinda mazingira. Miti huwa inavutia mvua ,na wanyama na pia kutengeneza mandhari mazuri

Familia ya nyani watatu wanapumzika na kuota jua. Nyani ni wanyama wanaoishi msituni. Nyani huwa wanawavutia watalii wanaokuja kuzuru nchi ya Kenya.

Mvua kubwa iliyonyesha na kusababisha mafuriko, ambayo yameharibu nyumba katika mitaa ya mabanda. Wakazi wa mitaa ya mabanda, wanajaribu kuokoa bidhaa zao ambazo zinaelea kwenye maji. Wakazi wamekusanyika kandokando ya mto ambao umefurika.

Chemichemi ya maji masafi, ambayo inapatikana kwenye mazingira ya miti mingi. Maji haya, yamejaa madini tele. Ni muhimu kuhifadhi mazingira ili chemichemi zisinyauke.

Mifugo ambao wamepelekwa kwenye ziwa ili kunywa maji. Inaonekana kama mifugo wametembea muda mrefu ili kuweza kupata maji.

Takataka zisizo angaliwa vyema, zinaharibu mazingira. Mtendakazi anazoa takataka ili kuzitupa mahali inapostahili. Baadaye takataka zitaweza kuchomwa ili kuhifadhi mazingira.

Wanafunzi na walimu, ambao wamevalia barakoa, wanajifunza jinsi ya kuhifadhi mazingira. Wanafunzi wamefunzwa upanzi wa miti na mimea mingine, na pia kutokata miti ovyoovyo.

Wacheza dansi za kitamaduni, wamevalia sare zao za kucheza. Wanacheza dansi na kufurahia sana. Mchezaji ngoma anacheza ngoma inavyopaswa. Wachezaji hawa wanaonekana maridadi sana.

Familia ya ndovu wanatembea kwenye mazingira wakitafuta lishe. Ndovu ni wanyama wakubwa wanaovutia watalii. Ndovu wanaweza kuwa wahalifu wasiposhughulikiwa inavyopaswa.

Bomba la maji ambalo limeegeshwa juu ya ardhi ili lisipasuke kwa urahisi. Bomba hili linasaidia kupitisha maji kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa matumizi.

Wanyama wa porini wa aina ya twiga. Wanyama hawa wanavuka mto uliokauka. Yawezekana kuwa wanatafuta maji pamoja na lishe. Wanyama hawa ni kivutio cha watalii.

Mtaa wa mabanda ,mtaa huu una vyumba vingi vya mabanda, kuna mto wa maji taka ambao unapitia katikati ya mtaa huu.

Maji ni uhai. Mabomba ya maji safi. Maji yanatumika na vyumbe vyote, ni sharti maji yahifadhiwe na kusafirishwa kwenye mabomba yaliyo safi.

Wakina mama wanachota maji mtoni, wanatumia mitungi ya lita ishirini ili kuweza kubeba maji hadi nyumbani mwao. Ni vyema kutumia maji masafi nyumbani.

Bomba la kupitisha maji taka kwenye mtaa wa mabanda. Ni muhimu kutengeneza mitaro ya kupitisha maji taka ili kuhifadhi mazingira. Mazingira masafi huzuia kuenea kwa ugonjwa aina mbali mbali.

Mnyamapori ambaye anajulikana kama swara. Swara anatafuta lishe katika mazingira yake. Swara huwavutia watalii sana kwa sura yake mzuri.

Mazingira machafu ambayo yamejaa takataka. Ni muhimu kuhakikisha kwamba takataka zote zimehudumiwa vilivyo, ili kutengeneza mazingira yanayofaa kwa wanadamu.

Mtaa wa mabanda ulioko kando na mto. Watoto wanacheza kando ya mto. Mitaa ya mabanda inapatikana katika miji mikuu. Kuna watu wengi ambao wanaishi katika mitaa ya mabanda.

Twiga ambaye yoko katika mbuga la wanyama ambalo liko karibu na mji mkuu wa Nairobi. Twiga anatafuta lishe, Twiga anavutia sana kwa maridadi ya mwili wake.

Mbuga la wanyama. Ndovu anapatikana kwenye mbuga akila majani. Ndovu ni mnyama mkubwa ambaye anavutia watu kumtazama kwa ukubwa wake. Ndovu ni mpole asipochokozwa.

Wacheza ngoma za kiutamaduni wamevalia mavazi za kiutamaduni. Ngoma na nyimbo za kiutamaduni zinavutia sana hasa watalii wanaozuru nchi za kiafrika. Tuhifadhi utamaduni.

Mazingira ambayo yameharibiwa kwa njia ya kukata miti bila ya kupanda miti mengine. Ni muhimu sana kupanda miti ili kuhifadhi mazingira ambayo yanahifadhi mazingira ya wanyama na wanadamu.

Wanafunzi pamoja na walimu wao wanajifunza jinsi ya kuotesha mboga katika sehemu ndogo. Somo hili ni muhimu kwani huwasaidia watu wengi kuzalisha vyakula wakitumia sehemu ndogo tu.

Jumba la mikutano ya kimataifa la Kenyatta. Sanamu ya aliyekuwa rais wa kwanza wa Kenya, Mzee Jomo Kenyatta, maridadi na bendera na mimea ya kurembesha mazingira.

Watenda kazi wakiwa kazini. Mabomba ya maji. Mchanga uliochimbwa ili kuwezesha kazi itendeke. Mashine ya kubeba, kuvuta na kuweka.

Maji ni bidhaa muhimu sana kwani maji ni uhai, mitungi inayowezesha wateja kuchota na kuhifadhi maji. Mchotaji huwa anawauzia wanaohitaji

Mji wa mabanda ulio karibu na reli la garimoshi lisilotumika, mto wa majitaka. Mtu anayetembea kwenye reli isiyotumika, mimea ya kijani kibichi.

Kijiji cha mabanda kilichozombwa na maji ya mvua. Takataka zilizozombwa na maji chafu. Mtu amesimama kando ya mto. Nyumba za mabati.

Familia ya twiga wakiwa porini wakitafuta lishe. Mazingira ya mimea aina nyingi ya kijani kibichi.

Wahandisi wakiwa kazini. Wamechimba mtaro mkubwa wa kufanikisha kuweka mabomba ya kupitisha maji kutoka sehemu moja hadi nyingine. Gari la wahandisi na mashine ya kupima.

Chemichemi ya maji safi ambayo yanateremka kwenye mwamba. Mimea inayomea mahali ambapo kuna maji. Mazingira ya kupendeza na kuvutia.

Mtaa wa mabanda ambao umepatwa na mafuriko baada ya mvua kubwa kunyesha. Uharibifu wa vyumba na Mali ya wakaazi. Waathiriwa, wakijaribu kuokoa vyombo vyao.

Mifugo ambayo imepelekwa malishoni.Ng'ombe, mbuzi na kondoo wanatafuta lishe mahali ambapo nyasi ni haba. Mawingu ni safi, yanaonyesha kutokuwa na mvua.

Mtaa wa mabanda. Mto wa maji taka. Mtu anavuka mto wa maji taka. Takataka iliyofurika ndani ya mto. Mimea inayomea kando kando ya mto.

Mtaa wa mabanda, mto wa maji taka unaopitia katikati ya vyumba vingi. Msongamano wa vyumba vilivyojengwa karibu karibu.

Watendakazi wa mazingira, mto, wa maji taka, takataka zilizotupwa, kando, ya mto, mji, wa mabanda, uliojengwa kando ya mto.

Mjusi ambaye ana rangi tofauti za kupendeza. Amejitokeza ili kuota jua akiwa kwenye mwamba. Ana miguu minne na macho mawili.

Watu wanao wausukuma mkokoteni ulio beba bidhaa aina nyingi. Wanavuka reli kutoka upande mmoja hadi mwingine.

Vifaru wanavuka barabara za mwituni. Mazingira ya kuvutia, kwani yamejaa mimea ya kijani kibichi. Kifaru ni mmoja wa wanyama wanaowavutia watalii.

Simba, yaani mfalme wa msituni amekaa kwenye nyasi akingojea mawindo Mazingira ya nyasi ndefu ya namwezesha kujificha. Rangi yake ya kahawia inafanana na nyasi.

Twiga wawili ambao ni wanyama wa porini wakiwa kwenye mbuga la wanyama lililoko karibu na mjini. Majumba marefu ya biashara yalioko mjini. Nyasi na mimea mingine ya kijani kibichi.

Watu watatu ambao wanasaidiana kuvuta na kusukuma mkokoteni. Mkokoteni umebeba bidhaa aina mbalimbali, ambazo zinapelekwa zinakohitajika .Mwanafunzi anatembea kwa miguu yake, akiwa amebeba begi la vitabu mgongoni.

Mto wa maji taka. Mtu anayeegema ndani ya mto wa maji. Mimea inayomea kando na mto. Chupa za plastiki zilizotumika na kisha kutupwa mtoni.

Mafuriko yamesomba nyumba za mabanda. Takataka inayohusisha plastiki pia imesombwa. Mawingu meupe ishara ya kuonyesha mvua kupunguka. Watu wanaangalia jinsi maji ya mafuriko yanavyopita kando na nyumba zao.

Msitu, mazingira mazuri yenye utulivu mwingi yanatengezwa na miti mingi yaani msitu. Miti mingi inayooteza majani yenye rangi ya kijani kibichi. Urefu wa miti mingi unafika kwenye mbingu.

Shamba na mto. Watu ambao ni wanawake na wamaume wanaopanda miche ya miti ili kuhifadhi mazingira. Kijiji cha mabanda ambacho kiko karibu na shamba.

Barabara ya umma iliyoundwa vizuri. Barabara hii inawezesha magari mengi kupita kwa safari moja. Magari ya kibinafsi na pia magari ya umma yanatumia barabara hii. Miti imepandwa kando na barabara, ili kuhifadhi mazingira.

Magari ya umma yako barabarani. Magari haya, yanasubiri abiria ili yaweze kuwasafirisha hadi wanapokwenda kwa bei nafuu.

Magari ya uma pamoja na magari ya kibinafsi yako barabarani. Magari ya uma yanatafuta abiria ilikuwasafirisha hadi wanako ishii kwa bei nafuu.

Barabara ya kisasa ambayo inawezesha magari yote kusafiri kwa usalama. Barabara hii ina sehemu ya watu wanaotembea kwa miguu kupita. Miti pia imepandwa kando na barabara kwa ajili ya kurembesha mazingira.

Gari la umma aina ya matatu linafanya uchukuzi wa abiria kwenye barabara. Bango la kuonyesha mahali matatu yanafika, liko mbele ya matatu. Bei za magari hizi huwa nafuu.

Magari ya umma aina ya matatu yako katika shughuli ya uchukuzi mjini. Magari haya yamechorwa picha za kuvutia ili kuvutia abiria. Magari haya yana uwezo wa kusafirisha watu wengi kwa wakati mmoja.

Daraja la kuvukisha watu na magari kwenye mto. Magari ya kibinafsi na pia ya umma yanatumia daraja hili. Daraja lilijengwa kwa ustadi mkubwa.

Barabara ya umma iliyotengenezwa vizuri. Barabara hii inawezesha magari mengi kuyatumia kwa safari moja. Magari ya kibinafsi na pia ya umma yanatumia barabara hii. Miti imepandwa kando na barabara ili kurembesha mazingira.

Magari za umma aina ya matatu, yako katika shughuli za kuchukua, na kusafirisha abiria. Magari haya, ni muhimu sana, kwani yanasafirisha watu wengi, kwa wakati mmoja.

Barabara iliyotengenezwa kwa njia nzuri inawezesha magari kuitumia bila matatizo, magari aina yote makubwa kwa madogo yanatumia barabara kwa utaratibu.

Gari la uchukuzi aina ya matatu. Magari ya matatu huwa yanasafirisha watu katika sehemu mbali mbali. Matatu yana umuhimu mkubwa katika kitengo cha uchukuzi.

Magari ya umma yako kwenye stegi ya kungojea abiria. Magari haya yanasubiri abiria ili yaweze kuwasafirisha hadi wanapokwenda kwa bei nafuu.

Magari ya umma yanayosafirisha abiria kutoka Nairobi hadi Meru. Gari hili linangoja abiria kisha litaanza safari. Bei ya usafiri ni nafuu.

Barabara ya kisasa ya umma. Barabara hii imejengwa kwa ustadi mkubwa na inaweza kupitisha magari mengi kwa safari moja. Barabara hii imewekwa kwa hali ya juu ya usafi.

Magari ya usafiri ya uma yameengeshwa kando na barabara. Magari haya yanawagojea wasafiri hili kuwasafirisha wanako kwenda. Magari haya yanasafiri kwa mwendo wa taratibu adi kufika kwenye vituo vya mbali.

Magari ya umma ambayo yanasafiri kuenda mwendo mrefu kutoka jijini. Magari haya yanasubiri wateja ili yaweze kuwasafirisha. Magari haya ni ya muhimu sana kwani yanasafiri kuenda sehemu za mbali na kurudi jijini.

Gari la umma ambalo husafirisha wasafiri kutoka jijini hadi Nakuru. Gari hili linangojea wasafiri ili lianze safari yake. Dereva huendesha gari kwa mwendo wa kasi.

Msongamano wa magari ya uchukuzi kwenye barabara mjini. Msongamano huletwa na hali ya magari kuwa mengi zaidi. Kuzingatia sheria kwa madereva ni muhimu hasa wakati magari yamesongamana.

Gari la uchukuzi aina ya matatu, magari ya matatu huwa yanasafirisha watu katika sehemu mbalimbali, matatu yana umuhimu mkubwa katika kitengo cha uchukuzi.

Basi za usafiri. Basi hizi zina uwezo wa kusafirisha watu wengi kwa mara moja. Bei ya kusafiri kwa kutumia basi ni nafuu. Basi zinapendelewa kuliko magari mengine ya usafiri wa umma.

Magari aina ya matatu ambayo yanatumiwa kusafirisha watendakazi, kutoka sehemu moja hadi nyingine. Matatu ni ya muhimu, kwani yanasaidia sana kwa usafiri wa umma. Bei ya kusafiri kwa matatu ni nafuu kuliko bei ya kusafiri kutumia teksi.

Magari aina nyingi ambayo yanatumia barabara. Magari aina ya lori, yanafuatana. Magari aina ya matatu yanafanya uchukuzi wa wateja. Magari ya kibinafsi yako kwenye barabara pia.

Kituo cha magari ya kusafirisha wateja wanaosafiri kwenye safari ndefu. Magari aina ya matatu huwa yanasafiri kutoka mji mkuu adi miji midogo iliyo mbali kiasi. Kituo hiki kiko katikati ya majumba ya biashara.

Jiji kubwa la Nairobi, kuna magari ya aina nyingi yanayo safiri kwenye jiji la Nairobi. Watumizi wa pikipiki pia wanaruhusiwa kwenye jiji.

Magari aina ya matatu yanasafirisha wasafiri kutoka kwenye makao yao hadi mjini. Magari haya yamesimama ili kuzingatia sheria za barabarani pamoja na taa za barabarani.

Gari aina ya matatu. Gari liko kwenye kituo cha uchukuzi wa wateja. Wateja wanasafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine. Bei za utumizi wa matatu kwa njia ya usafiri ni nafuu.

Gari la umma aina ya basi, basi hii husafirisha watu kutoka mtaan hadi mjini kwa bei ya shilingi hamsini tu. Basi hili ni la muhimu kwani linaweza kubeba watu wengi kwa safari moja.

Barabara za kisasa zilizo jengwa jijini ili kuwezesha usafiri salama wa magari. Magari aina zote hutumia barabara hii. Baiskeli pia na pikipiki zinaruhusiwa kutumia barabara hii.

Msongamano wa magari ya umma kwenye barabara. Msongamano huletwa na hali ya magari kuwa mengi zaidi. Kuzingatia sheria za barabarani ni muhimu, hasa kwa wakati magari yamesongamana.

magari ya uma, aina ya matatu yameegeshwa kwenye kituo cha matatu. Wateja wanaingia kwenye matatu, ili waweze kisafirishwa hadi wanapokwenda. Matatu huwa zimerembeshwa kwa kuchorwa picha.

Gari la uchukuzi ambalo linajulikana kama matatu, majumba ya biashara. Watu wanaotembea wakitekeleza shughuli zao.

Gari aina ya matatu, watu wanaotembea kwa miguu yao ,wachuuzi wa bidhaa aina mbali mbali, barabara la kuwezesha usafiri, mwanaume na mwanamke ambao wamesimama nyuma ya matatu.

Jumba ndefu la kibiashara. Gari la kibinafsi. Magari aina ya matatu. Watu wanao tembea kwa miguu yao. Mbango yanayo peperusha habari za kibiashara. Miti michache ya kurembesha mazingira.

Jumba la biashara. Magari ya uma aina ya matatu. Watu wanao tembea kwa miguu yao. Barabara safi na laini. Mtu anaesafasirisha mzigo kwa kitoroli.

Mazingira ya mji mkuu. Mabasi ya kubeba na kusafirisha wasafiri kutoka stesheni moja hadi nyingine. Watu wanaotembea kwa miguu yao.

Magari ya kibinafsi yanasafiri. Gari linalotumika katika ujenzi. Alama ya barabarani. Watu wanaotembea wakielekea kwenye shughuli zao.

Magari ya matatu yanatumika kwa uchukuzi wa wateja, yanabeba wateja kutoka vijijini hadi mjini.

Mabomba mapya ya kupitisha maji masafi kutoka kwenye kiwanda cha kusafisha maji, hadi kwenye wateja wanaotumia maji. Mabomba haya ni maalumu kwani hayapigi kutu.

Bomba la maji safi. Ni muhimu kuhakikisha kwamba mabomba ya maji yako mahali salama. Maji hutumika kwa shughuli nyingi za usafi na matumizi ya nyumbani. Usafi huzuia magonjwa kuenea.

Mfereji wa maji unamwaga maji masafi. Tangi la kushikilia maji limejaa. Ni muhimu kuhifadhi maji, kwani maji ni uhai.

Tanki la kuhifadhi maji kutoka kwenye kampuni ya Technotank. Tanki hili linaweza kuhifadhi maji ili yatumike wakati wa kiangazi. Ni vyema kuweka tanki katika hali mzuri.

Gari aina ya lori ambayo inatumika kuzoa takataka mjini. Kuzoa taka ni muhimu ili kuhakikisha kwamba mazingira yanabaki kuwa masafi na bila hatari za magonjwa.

Maji ni uhai. Mifereji ya kuwezesha wananchi kuchota maji ya kunywa na pia ya matumizi nyumbani. Ni vyema kuhifadhi maji kwa njia inayofaa.

Mashine makubwa yanayotumika kwa shughuli ya kuweka mabomba ya maji kwenye ardhi. Mashine hii inasaidia kufanya kazi kwa mpangilio tena haraka. Watenda kazi ni sharti wawe makini sana.

Udongo mweusi. Maji machafu yaliyochanganyika na udongo. Mabomba ya kupitisha ya masafi. Vijiti pamoja na matope.